Eneo zuri lililojengwa kwa mitambo ya kisasa linalotumika kuzalisha umeme, limezungukwa milima mizuri pamoja na miti yenye majani mabichi. Eneo hili limetengenezwa kwa ajili ya kusafirisha umeme kuelekea mijini.

Njia za umeme zinapeleka nguvu kwenye mnara wa simu ili kuwezesha kufanya kazi. Hii ni muhimu kwa kuhakikisha simu zinapokea na kutuma ishara bila matatizo. Umeme huungwa mkono na vifaa maalumu kwenye mnara ili huduma iwe thabiti na endelevu.

Eneo la kuzalisha umeme lenye majengo mengi na minara mikubwa ya chuma, iliyo andaliwa kwaajili ya kufungwa nyaya za kusafirishia umeme. mazingira yanaonesha mfumo wa kisasa na usambazaji wa nishati muhimu kwa matumizi ya kila siku.

Kituo cha kupokea na kusambaza umeme kikiwa kimesimikwa nguzo za chuma za umeme juu yake kukiwa kumezungushiwa nyaya na vifaa vya umeme kama vile: vipengele vya kubadilisha au kulinda mtiririko wa umeme chini kuna misingi ya zege eneo limezungushiwa kwa usalama.

Nguzo zimesimamishwa imara, na zimefungwa vifaa vya kupozea umeme, pamoja na vifaa vya kuhesabu umeme, pamoja na waya ili kuwezesha upatikanaji wa huduma ya umeme, maeneo hayo katika taasisi mbalimbali.

Nguzo inayoashiria uwepo wa huduma ya umeme, yenye maandishi mekundu ya tahadhari, yaliyo andikwa atari na alama ya fuvu pamoja na mifupa minene, ikiashiria uwepo wa umeme wa atari na kuonya watu kuepuka kusogelea.

Kituo cha kuzalishia umeme chenye kuwa na miundombinu mizuri kwa nyuma inaonekana mandhari nzuri ya ziwa lililozunguka katika eneo hilo, hiki kinaweza kuwa kinazalisha umeme kwa matumizi ya nyumbani pamoja na viwandani mitambo iliyopo katika eneo hili inaonekana kuwa yenye teknolojia kubwa na ya kuzalisha umeme bora.

Eneo la ujenzi wa huduma za umeme ambapo magari yametengwa maalumu, yanatumika kuimarisha miundombinu ya umeme, mazingira yanaonesha maendeleo ya tekinolojia katika sekta ya nishati ya umeme.

Bwawa kubwa la kuzalisha umeme, limewekewa taa pembeni ya daraja linalopita juu yake. Hatua hii inalenga kusaidia shughuli za uzalishaji na usalama wakati wa usiku. Bwawa hili lina mchango mkubwa katika upatikanaji wa huduma ya umeme kwa jamii zinazolizunguka.

Nguzo ndefu ya umeme iliyojengwa kwa zege imesimamishwa imara ikiwa imefungwa vyuma vinne, viwili vikubwa na viwili vidogo katika vyuma pamebeba mita ya kuhesabia umeme, hii inaonyesha huimara wa hii kazi ya umeme.

Bango la alama ya barabarani linalopiga marufuku ya uegeshaji wa magari. Bango hili lina herufi “P” iliyokatwa na mstari mwekundu ikimaanisha hamna sehemu ya kuegesha magari, imesimamishwa kwenye sehemu inayo onekana vizuri kando mwa barabara.

Taa za kuongozea magari na alama za barabarani, zipo kwenye barabara yenye maghorofa na miti ya kijani, taa hizi husaidia kuongoza magari na watu kwa usalama, mazingira ni ya kisasa na ya asili.

Wasafiri wamesimama kwenye kituo cha mabasi, wakisubiri magari wengine wamepanda magari yao kuanza safari. Kituo hiki kimejaa watu mbalimbali, hii ni sehemu ya kawaida ya usafiri wa umma mjini.

Msafirishaji wa bidhaa na abiria kutoka kampuni ya "bolt", anatumia pikipiki kama chombo chake cha usafiri, akihakikisha huduma zinazotolewa kwa haraka na kwa ufanisi kwa wateja wake wa maeneo mbalimbali.

Gari kubwa la kisasa la utengenezaji wa barabara, linamwaga zege na kulisambaza sawasawa, kisha kulishindilia ili kuhakikisha barabara inakua imara, na rahisi kwa usafirishaji wa watu na mizigo. Hii ni hatua muhimu, kwa kuboresha miundombinu ya usafiri.

Muingiliano wa miundombinu ya usafirishaji katika eneo la jiji lenye shughuli nyingi, kuna barabara yenye njia tofauti tofauti magari yanapita kwa mwelekeo tofauti yakielekea upande wa kushoto, upande wa kulia na mbele kurudi nyuma kila njia ina magari ya aina mbalimbali.

Mhudumu wa kampuni ya "umia fursa" yupo katika pikipiki yake ya usafirishaji wa vyakula, amevalia kofia ngumu kwa ajili ya usalama huku akisimama karibu na barabara yenye miti ya maua mazuri, yanayoongeza mvuto wa mandhari ya eneo hilo anaonekana yupo tayari kuwahudumia wateja wake kwa haraka.

Msafirishaji wa bidhaa kutoka kampuni ya Kango, akiwa ameshika begi lenye maandishi ya "Agiza chochote". Anamkabidhi mteja mzigo wake aliouagiza, akionyesha huduma bora na usambazaji wa bidhaa kwa wateja kwa wakati na uaminifu.

Msafirishaji wa majani anapakia majani yake katika pikipiki yake yenye rangi ya njano pamoja na nyeusi, kwa ajili ya kuyapeleka sehemu husika.

Gari kubwa la kushindilia barabara liko katika hatua za mwisho za kukamilisha ujenzi wa barabara. Hii inalenga kurahisisha usafirishaji wa watu na mizigo kwa njia salama na ya haraka. Barabara hii itasaidia kuleta maendeleo na kuunganishwa kwa maeneo mbalimbali.

Gari lenye uzito mkubwa lililoundwa kwa matairi mapana yasiyo na hunamu, lipo katika hatua za mwisho za kusawazisha na kushikilia barabara mpya, inayotengenezwa kwa ajili ya usafirishaji mzuri wa bidhaa na watu.

Eneo linaonyesha maji taka ambayo yanakusanywa katika sehemu ya kukusanyia maji ili yaweze kutolewa na kupelekwa eneo la kutupa taka hizo. Maji taka haya yanaonekana kuwa na mkusanyiko wa uchafu mwingi uliyoambatana na haya maji ikionekana yalitokea katika njia ambayo yalipita.

Mwanaume akitumia njia ya zamani akikusanya takataka, ambapo anazichota na kuzitia katika eneo lililozungushiwa ukuta wa matofali ya kuchoma, eneo hili lina pande nne zilizozungushwa kwa ustadi, likiwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi takataka kwa muda kabla ya kuondolewa.

Vijana wamevalia sare zakufanyia usafi, wapo katika mji ili kuondoa uchafu uliopo pembeni mwa mji na kupakia katika mifuko, kisha kuweka katika gari dogo ili kwenda kutupa sehemu inayohitajika.

Mabomba haya makubwa ya kisasa ya rangi nyeusi, yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha majitaka. Yamewekwa kando tayari kwa ajili ya kufungwa, na kutumika kwenye miundombinu ya usafi wa mazingira na mifumo ya majitaka.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotolewa ardhini na kuachwa kando ya barabara mabomba haya yanakutu na yanaonekana kuwa ya zamani, wenda yalikuwa yakitumika kusafirisha maji au taka mazingira yanayozunguka ni safi na kuna miti ya kijani, jambo linaloonesha umuhimu wa usimamizi wa taka ngumu ili kulinda mazingira yetu.

Takataka imekusanywa ovyo, pembeni ya ukuta wa nyumba. Hali hii inasababishwa uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya za watu. Usafi wa mazingira ni muhimu kwa maisha bora na kwa afya za wanadamu.

Vyombo vitatu vya kutupa taka vya rangi tofautitofauti. kijani kwa taka za kikaboni, nyekundu kwa taka za kawaida na njano kwa taka zinazoweza kuchakatwa. Hii ni njia ya kisasa na ya usimamizi wa taka unaosaidia kutunza mazingira safi kwa wakati huu.

Gari la kisasa na maalumu la rangi ya kijani na nyeupe, linalo kusanya taka limesimama pembeni mwa makazi, likiwa tayari kuondoa taka kwa usafi na kuhakikisha mazingira ni safi na salama kwa wakazi wa eneo hilo.

Mfumo wa usimamizi wa takataka ambapo pamewekwa kizimba maalumu cha rangi ya njano kwa ajili ya kutupia taka tofautitofauti. Mazingira yamepangwa vizuri yakionyesha juhudi za kutunza usafi wa mazingira.

Kikundi cha watu wakifanya usafi wa mazingira barabarani wakiwa sehemu ya jitihada za kusimamia taka na kudumisha usafi wa jamii. Wamevalia mavazi mbalimbali ya kujikinga kama vile: mavazi ya kuonekana kwa urahisi, glavu na buti nzito. Wengine pia wamevalia barakoa.

Vikombe na vijiko vya plastiki pamoja na taka nyingine zikiwa zimekusanywa kwenye chombo cha kutupa taka, hii ni sehemu muhimu kwa usimamizi wa taka ngumu, ili kuzuia uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii, kutunza mazingira ni jukumu letu sote kwa afya bora na ustawi wa maisha.

Mashine kubwa na ya kisasa hutumika kuchakata taka ngumu kama plastiki chuma na karatasi linapunguza uchafu na kusaidia kulinda mazingira kwa kurudisha taka matumizi tena mashine hii ni muhimu katika usimamizi wa taka na uchumi wa mizunguko.

Mabomba makubwa ya maji, yamewekwa ardhini yakisambaza huduma ya maji safi kutoka chanzo hadi kwenye makazi ya watu, kuhakikishia upatikanaji wa maji kwa matumizi ya kila siku kwa watu wote.

Gari kubwa aina ya katapila, linaendelea kuchimba mitaro mikubwa kwa ustadi kwa ajili ya kutandaza mabomba ya maji, zoezi hili linafanyika ili kuwezesha upatikanaji wa huduma bora za maji na safi na salama kwa wananchi wa maeneo yanayozunguka.

Kisima kikubwa cha kuhifadhia maji kilichojengwa kwa zege. Kisima kimezungukwa na uzio wa waya ili kulinda usalama wa maji. Miti midogo ipo karibu na kisima ikionyesha mazingira ya kijani na utunzaji wa mazingira. Kisima hiki kinatumika kusambaza maji katika eneo hili.

Matenki ya plasti yamepangwa juu ya jengo ili kusaidia kuifadhi na kusambaza maji kwa urahisi ,mpangilio huu hurahisisha mtiriririko wa maji kwa njia ya mvuto, hivyo kupunguza gharama ya pampu na kurahisisha huduma ya majumbani na kwenye taasisi.